Mama aliye hospitalini ameketi juu ya kitanda huku akimbeba mwanawe mchanga kwa upendo. Tabasamu lake likiangaza uso wake kwa furaha na matumaini, ishara ya ushindi na mwanzo mpya katika safari ya uzazi.